Mwanamke mtoa huduma, anaonekana kumwelezea au kumshauri mama aliye kando yake, kuhusu afya ya mtoto au chanjo. Mazingira haya yanaashiria kuwa ni kliniki ya muda, au kituo cha huduma za afya katika jamii, labda kambi, au eneo vijijini. Mazingara ni safi na ya kirafiki, yanayoonyesha umuhimu wa elimu ya kiafya kwa wazazi.

Eneo la ajali mbaya barabarani iliyohusisha basi na lori la mafuta. Gari limeharibika vibaya upande wa mbele ikionyesha ukubwa wa athari za ajali hiyo. Watu wengi wamekusanyika eneo hili baadhi wakiwa wanasaidia wengine wakitizama kwa mshangao na huzuni.

Majengo ya mabati yakiwa yamezingirwa na moto mkubwa unaoteketeza sehemu kubwa ya eneo hilo. Mbele ya moto na moshi mzito vikionekana vikivuma juu ya paa na kuashiria kuwa ni tukio baya. Inawezekana ni makaazi ya watu au biashara ndogo zilizoteketea. Hali ni ya dhaharura na hatari ikiitaji msaada wa haraka kutoka kwa kikosi cha zima moto ili kuzuia uharibifu zahidi wa vifaa.

Chanjo ya prophylaxis inayotumika kuzuia magonjwa matatu kama vile Surua, Matende na Rubela. Hii imetengenezewq kwa ajili ya watoto wenye umri wa miezi 12 na zaidi. Hutolewa kwa njia ya sindano na ni sehemu muhimu ya kinga ya watoto dhidhi ya magonjwa yanayowaambukiza kwa urahisi.

Mwanamke akiosha mikono yake kwa kutumia maji na sabuni kutoka kwenye tanki la maji lililoandikwa roto na UNICEF. Inasisitiza umuhimu wa usafi wa mikono kama njia ya kuzuia magonjwa hasa katika jamii za kipato cha chini au maeneo ya vijijini. Pia inaonyesha juhudi ya mashirika kama UNICEF katika kusaidia jamii kwa kuweka vifaa vya usafi.

Mtaalamu wa mahabara akiwa kazini amevaa glavu na anafanya kazi kwenye dawati lililojaa vifaa vya mahabara kama vile vitendea kazi vya kuchukua sampuli za damu, mashine za kupima na daftari la kuandika taarifa. Pembeni navyo kuna vyupa vya damu vilivyochukuliwa, kwa ajili ya vpimo. Mazingira yake yanaonekana kuwa safi na sehemu hii yaweza kuwa ya huduma ya afya labda hospitali au kituo cha afya.

Amevaa mavazi ya kujikinga akinyunyuzia dawa kwenye mimea shambani. Amebeba kifaa cha kunyunyuzia mgongoni chenye mtungi ya dawa na ananyunyuzia dawa kwa kutumia bomba linalotoka kwenye kifaa hicho. Hii ni shughuli ya kudhibiti wadudu au magonjwa ya mimea ili kulinda mazao shambani. Mazingara yanaonekana kuwa safi na shamba limepandwa vizuri huenda ni kilimo cha sasa.